Hapa ni shambani na tuunaona migomba mingi ya ndizi ambayo yashachunwa tayari kutoka mti yakiwa yamepangwa chini kwa shamba hili na matawi kutandikwa kando kando, hawa watu wanaonekana kuzikagua.

Hili ni shamba la mahindi shama ambapo tunaona yememea kwa kazi na iko kwekwe haijapaliliwa, mbele pale Kuna hayo miti ambaye yamemea vizuri, mahindi haya yanafaa kupaliliwa.

Hii ni shamba ambayo wamepanda mimea aina ya ndizi, tunaona moja yenye iko na mgomba ya ndizi iliyokua inaonekana kama iko katika mti na haijakatwa bado.

Hii ni maziwa ambayo imewekwa kwa sufuria tayari kuchemsha. Inaonekana kwamba yamesha haribika na ndio maana huyu anatumia kichungu kukagua na kuingalia vizuri.

Hawa ni wachuuzi wakiwa kwenye soko na wao wanauza ndizi mingi sana ambayo yameiva. Ndizi zinaonekana kupangwa kwa muundo fulani na kila mmoja akiwa na shughuli zake.

Hapa hii ni ndizi yamewekwa chini na yako mengi sana yamekusanywa yaonekana kuwa haijaanza kuiva lakini imekomaa ikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Mtu huyu anaonekana kuuza maziwa yake kwa jamaa huyu wa pikipiki, huku akimwaga kwenye mtungi hii, naye mwenzake akinakili kwenye kitabu chake mapimo hayo.

Huyu ng'ombe anakamuliwa na mahali hapa akitumia mashini ya kisasa ya kukama ng'ombe bila kutumia mkono, iko mtungi ambayo haya maziwa yanaingia yanapoendelea kukamuliwa.

Naona ng'ombe nyeusi ambayo imefungwa na kamba kando ya miti, inaonekana kuwa imedhoofika kiafya ikiwa imekonda sana na kuwa na vinonda kadhaa katika mwili wake wote.

Kwenye sakafu ya nyumba hii, tunaona ndizi mingi amabyo yamedondolewa na kuwekwa chini, ili yaweze kukaa yasiharibike haraka, ziko ambazo zenye zimeiva na zingine znaelekea.

Kwenye shamba hili la ndizi, tunaona zimekua na zimeanza kukomaa na kuzaa migomba. Pale mkulima ameweza kuchukua karatasi na kufunikia kwenye migomba haya ili ysiliwe na ndege.

Hapa tunaona ugali ambayo imepikwa kisha ikaekwa kwenye mkeka huu wa kueka chakula na ni kubwa sana huku kando tukiona vitu ambayo yamemwagwa chini hatuwezi elezea.

Bakuli hii ya glasi inaonekana kuwekwa maziwa ambayo yamechacha mno. Mengine yakionekana kukua yameshikana na kwamba hayawezi kunywiwa tena.

Hii ni mti wa ndizi ambao tunaona ni kwamba, umezee kwenye mti huu. Liko na ndizi mingi na inaonekana kuelekea kukomaa na amezaa kubwa sana.

Mama huyu anaonekana kuketi chini ya ngo'mbe huu huku akiwa amefungua miguu na ndoo nailta na anaendela kukamua maziwa haya, kule nyumo ni ngo'mbe zingine ambao wamesimama tu.

Kifaa hiki kinatumiwa kumulika titi la ng'ombe, linaonekana kutumiwa kubbaini shida iliyoko kwenye titi hilo, huyu mtu akiwa amemulika kwa karibu sana.

Nimeona shamba ambayo imepandwa ndizi na miti mingi yanaonekana kuwa ni miti mikubwa ingawa haijaanza kuzaa matunda yenyewe ya ndizi hili.

Jamaa huyu aliye hapa anaonekana kukama ng'ombe huyu ambayo anatoa maziwa. Sehemu hii ni kavu sana na vumbi ni nyingi maana hatuoni nyasi na ni chini ya mti huu.

Tunaona ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe wakiwa upande mmoja huku ndama zao zikiwa upande wa pili. Mama huyu anaonekana kuiosha ama kutia kitu kwenye ng'ombe huyu kwa mwili wake.

Msichana huyu au mama ako kwenye zizi ka ng'ombe na anajaribu kupiga dawa ng'ombe hawa kwa minajili ya kuuwa wadudu, yeye anabeba pampu yenye hizo dawa kwa mgongo wake.

Katika nyumba hii, tunaona shamba ambalo wamepanda ndizi mingi sana na yanaonekana kuwa yamekuwa kwamba ni refu sana. Pia tunaona ukuta ambao umeanguka chini.

Kwenye soko hii tunaona matunda na vyakula aina tofauti tofauti, mingi zikiwa ni ndizi yenye zimeiva na zingine chache ambazo bado ni mbichi, pia tunaona vitunguu na aina kadhaa ya chakula.

Jamaa huyu ako katika maonyesho ya kilimo ambapo tunaona akijaribu kuelezea watu hawa yale vitu ambayo ako nayo na anazichanganya, hawa watatu wamesimama na wanasikiliza kwa makini maelezo hayo.

Hizi ni migomba tatu za ndizi, ambayo yamezaa ndizi mingine. Yao yamekatwa toka shambani na yamewekwa hapa yakiwa pamoja. Tunaona ndizi tatu katika hii mgomba ya pili yanayoonekana kuanza kuiva.

Shambani hapa tunaona mkulima huyu akitabasamu sana, yeye akona mahindi ambaye amejuna shambani wakiwa wametoa makandaa uonyesha watu hiyo mahindi yameifaa vzuri.

Tunaona mti wa ndizi ambayo imeanza kuzaa mgomba na yako bado yananing'inia kwenye mti huku ikiwa imezuiliwa na matawi yake.

Katika shamba hili tunaona ndizi zimepandwa kwa wingi na bado ziko changa, kule mbele ni mmea tofauti ama msitu iko karibu na shamba hili.

Jamaa huyu ako katika zizi la ng'ombe na anaonekana akikamua ng'ombe huyu na mikono yake. Pia maziwa anaiweka kwenye ndoo hili ili iwe rahisi kuibeba. Kunao ng'ombe mingi wengine waliokuwa kando wako tofauti na yeye.

Mwanadada huyu tunamwona hapa anaonekana kupima na kuyakaguwa maziwa iliyoko kwenye jericani hii, huku kukiwa na mitungi kadhaa yamepangwa kazi yake ni kuikaguwa maziwa haya.

Hili ni shamba ambayo wamepanda mmea wa ndizi na wamechimba mashimo kubwa na kuweka mchanga ila hawajajaza mpaka juu. Hii inasaidia saa zile wanaongeza rotuba karibu na mmea huo kwenye mchanga.

Hili ni chumba ambalo linauza maziwa na tunaona mitungi kadhaa ya maziwa ikiwa imewekwa eneo hilo, kukiwa na jamaa aliyena kitabu na anjaribu kuweka rekodi akipima maziwa haya.

Mama huyu anaonekana kusimama kando ya shamba yake ambayo ambaye alipanda ndizi. Ameweza kuvuna migomba hii kadhaa na kuiweka hapa chini ikisubiri yapelekwe yauzwe.

Sehemu hii ni mahali ambapo takataka hutupwa. Naona ng'ombe wanne wakiwa mahali hapa wakionekana kutafuta chakula ama wakikula kitu kwenye hii sehemu ambayo ni chafu sana.

Hii ni shambavambalo ndizi mingi yamepandwa, hapa tunaona kwamba yamezaa mzuri na kuwa na migomba kubwa iliyonawiri kewli kweli, jamaa huyu anaonekana kutasama hayo mazaa kwa bashasha.

Shamba hii limepandwa ndizi mingi sana katika laini tofauti. Yanaonekana kuwa yameemea na kukuwa kubwa sana na yako karibu kuanza kuzaa matunda.

Jamaa huyu ako kwenye maabara na anaonekana kuwa anachanganya dawa ama kemikali kwa kibuyu hicho. Mbele yake ni vitu zingine kadhaa zenye zinatumika shuleni kwa maabara.

Jamaa huyu yuko shambani ambapo ndizi imepandwa na anaonekana kukagua na kuiangalia ndizi hii ambayo inakaa imekomaa na ipo tayari kukatwa ili iweze kuiva.

Hapa tunaona jamaa huyu akinyunyuzia dawa ng'ombe huyu, anabeba ile pampu yenye iko na dawa imechanganywa na maji huku akivalia sare za manjano na kujikinga dhidi ya dawa akiwa amevalia barakoa na kuzuia macho yake.

Hapa tunaona mtu ambaye amefunga ng'ombe mguu, na yeye ako upande ule upande mwingine ,akiwa na ndoo, na anajaribu kukama ng'ombe hii. Sehemu hii inaonekana kuwa mahali ambapo ng'ombe hawa hukaa.

Hapa tunaona ng'ombe wawili ,ambao wamelala uku kichwa ikiangalia juu, ng'ombe hawa wamefungwa shingoni na kitu kama kengele , uku yakionekana kwamba yameshiba na yako na maziwa.

Mtu huyu ako sehemu ambayo anapee chakula ng'ombe hawa ambao wanaonekana kuwa mzuri ya kutoa maziwa. Wamepanga laini katika sehemu hii, huku wakipokea maankuli yao.

Nyumba hii tunaona mahindi ambayo yamewekwa yananinginia karibu na paa huku wakichoma na moshi. Nayo kibuyu hiyo ambayo iko ukuta, na nyumba hili limejengwa na mbao.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea aina ya ndizi yamepandwa kwa wingi. Hii iliyoko mbele hapa, inaonekana kwamba imezaa matunda hiyo na yamekuwa kubwa sana kuonyesha kwamba yamekomaa na inastahili kukatwa ili iive pole pole.

Kuna ng'ombe mbili ambayo wako sehemu hii, tunaona hawa watu wakijaribu kuosha ng'ombe hawa. Mmoja wao anasukua huku mwingine akimwaga maji akitumia pambi hiyo imfikie huyo ng'ombe.

Haya ni migomba ya ndizi mingi sana ambayo yamepangwa kwa laini yakiwa kubwa sana, yanaonekana kwamba yameiva. Bado ni mbichi lakini yamekomaa na ipo ishara kua yanaenda kusafirishwa ndio maana yameekwa pamoja.

Sehemu hii ni jumba ambapo wanahifadhi nyasi za ng'ombe ambazo zimekatwa kwenye uwanja zilitengenezwa na kupakiwa na kuweza kuwekwa hapa ili aweze kuuzwa huku yakikauka.

Mtu huyu ameketi kwenye meza ambayo inayondizi na bakuli na kitabu. Anaonekana kutoa ndizi moja na kuitolea maganda huku ameshika hii nakutaka kuiingisha kwenye bakuli hiyo.

Hapa tunaona mtu ambaye ameshika ndizi yenye haijaiva vizuri, yeye amekata katikati na kupasua na zingine hapa kando yake zimepasuka, na zingine zinaelekea kuiva.

Tunaona ndizi ambayo yamepandwa kwenye sehemu hii ya shamba na yamemea yakakuwa kubwa sana, Nyuma yake ni miti ambayo pia yamepandwa na yanaonekana kuzidi ii ndizi kwa urefu.

Hii ni soko ya kuuza bidhaa kadhaa ikiwemo matunda, tunaona ndizi zikiwa zimeekezwa hapo zikining'inia yaliyoiva na yale ambayo yako mbichi kunayo pia aina tofauti ya matunda.

Hizi ni ng'ombe za gredi na ni ya hali ya juu sana sana kwa kukamuliwa zimesimama hapa zikiwa na moja ambayo imelala chini na hapa mbele ni mahali wamejengewa ili waweze kutumia maji safi.

Gari hili linaonekana kubeba mgomba hizi za ndizi, kwenye sehemu yake ya juu. Yamefungwa vizuri na yanasafirishwa kutoka shambani hadi mahali yanaenda kuziwa.